Kuna watu sita katika kituo cha Huduma Center, na watu wawili ambao wame keti, wanne ambao wamesimama wote wanamwangalia msichana ambaye anawaongoza kutazama kitu katika tarakilishi.

Kuna wachezaji kwenye uwanja, wachezaji hawa ni wachezaji wa kandanda. Wachezaji hawa wanaonekana kuwa wa timu mbili mmoja amevalia jezi la rangi samawati na ingine imevalia rangi ya kijani. Hapo pembeni pia kuna washabiki wanaonekana wakishabikia wachezaji hawa.